Kuna ng'ombe wanne. Wawili wakiwa na rangi nyeupe na wengine rangi ya kahawia na mmoja rangi nyeusi. Wanaonekana wakitafuta chakula katika eneo ambalo linatakataka. Hali ya hewa inaonekana ikiwa ya kawaida. Mazingira haya yanaonekana yakiwa machafu.

Mwanaume amesimama karibu na rundo kubwa la ndizi mbichi zikiwa bado zimetundikwa kwenye mashanda yake. Ndizi hizi zinaonekana kukuwa nyingi sana zikiwa zimetulia chini na pengine zimekusanywa baada ya kuvunwa. Mwanaume huyu ameonekana kuvaa nguo za kawaida . Nyuma yake kuna miti mingi yenye majani mengi ikionyesha mazingira ya mashamba ubustani hii inaashiria shughuli ya kilimo labda ya uvunaji wa ndizi.

Mandhari inaonyesha wazi mashamba ya migomba. Majani ya migomba yanaonekana kuwa makubwa na mengi yameonekana kubadilika rangi na kuwa kahawia, dalili ya kukomaa au mabadiliko ya misimu ya eneo hili. Nyuma ya migomba kuna milima au vilima vilivyofunikwa kabisa na mimea minene ya kijani kibichi. Hii inatoa picha ya eneo la kilimo.

Hili ni zizi la ng'ombe. Linaonekana kuwa na ng'ombe wengi.Ng'ombe wengine wamo kwenye zizi na wengine wanne wamo kwenye zizi upande wa nje. Wanaonekana kuota jua. Mazingira yanaonekana kuwa ya mchana.

Pana kishanda cha ndizi zikiwa bado hazijaiva na rangi ya kijani kibichi, zimetundikwa kwenye mmea wake mkubwa wenye majani mapana ya kijani ndizi zimepangwa kwa umaridadi zikiwa zimeunganishwa kwenye shina mmoja.